Chumba cha ofisi kilicho na kuta zenye rangi nyeupe na sakafu ya kahawia kabati imebeba faili za rangi ya chungwa na nyusi chati ilio na picha inaningina kwenye ukuta.

Chati nyeupe iliyochorwa mistari ina herufi kubwa na ndogo za alfabeti. Alama ya mshangao na kiulizi zipo mwisho wa herufi hizo. Chini ya chati hiyo kuna maandishi ya Kiingereza Be Happy yaliyoandikwa kwa mchanganyiko wa rangi.

Wanafunzi wawili wakike wako mbele ya ukuta uliyoandikwa Mama Ngina Girl's High School, wameinamisha vichwa wamevaa sare za shule na kubeba mikoba mieusi, ukuta una rangi zilizofifia na mimea midogo pembeni.

Mwanaume aliye kwenye jukwaa amevalia koti ya samawati, shati jeupe na tai huku ua likining'inia kwenye koti. Anaongea kutumia kipazasauti, nyuma yake ni bango lililo maandishi na nembo za kampuni.